Mmea wa kijani kibichi unaonekana kuwa wenye afya njema na unangaa',mmea unamea ndani ya kasuku ya samawati huku chini yake ukiwa kumetandikwa kitambaa cha samawati, juu yake kuna ndoo ambaye imeningi'nizwa kwa mbao inaoonekana kuwa ndoo inayomwangalia mmea maji, mbele yake kuna uziwa wa mbao.

Mimea imepandwa ndani ya matangi meusi. Mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya njema. Ikang'aa kutokana na kuchomwa na miale ya njua. Mbele, kuna matangi mengine meusi na moja lililo mbele lina maji. Huku bomba la maji likionekana likitoka hapo kuelekea kwa matangi mengine. Hali hii ya ukulima ni aina ya hydrophonic .

Mmea aina ya mboga umepandwa ndani ya mabomba ya plastiki meupe. Mimea ni ya kijani kibichi linaonekana kuwa na afya njema. Kando ya mabomba haya kuna mabomba madogo inayotokea na mengine yakileta maji ikiashiria ukulima aina ya hydroponiki ambapo mimea humea kwa kutumia virutubishi vilivyo majini.

Mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa yenye afya njema imemea ndani ya mabomba ya plastiki meupe yaliyopangwa kwa mstari . Mimea hii inaonekana kuwa ni dania na hali ya ukulima ni ya haidroponiki ambapo mimea humea bila kutumia mchanga bali hutumia virutubisho vilivyo ndani ya maji.

Mimea imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki nyeupe ambayo imepangwa kwa mstari. Mimea hiyo ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya. Ndani ya chumba hiki cha kilimo, dari inaonekana kuwa wazi na ni ya mbao. Hali hii ya ukulima ni ya hydroponiki ambapo mimea humea kutumia maji yenye virutubisho na haitumii mchanga.

Mimea mingi imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki ya kijivu. Mimea hii inaonekana kuwa ya kijani kibichi na ni yenye afya njema. Huku mabomba yakiwa yameshikiliwa kwa stand za chuma. Dari ya chumba cha kilimo iko wazi na ni ya chuma ikiwa na vitambaa vinavyopita chini yake. Hali ya ukulima ni ya hydrophonic ambapo mimea humea bila kutumia mchanga.

Mizizi mieupe ya mimea inapita ndani ya vifaa vya plastiki vyeupe. Mimea yenyewe inaonekana kuwa ya rangi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya njema. Mimea iko ndani ya kifaa cha plastiki cheupe, na hali ya ukulima inaonyesha aina ya ukulima wa haidroponiki ambapo mimea hutumia virutubisho vilivyo majini kumea. Mbele kunaonekana kuwa na gari limeegeshwa na sakafu ina vigae.

Mimea imepandwa kwa kifuniko cha plastiki. Mimea ni ya kijani kibichi iliyongaa na inaonekana yenye afya njema. Mizizi ya mimea hiyo inaonekana kuwa chini kwa vifuniko vyeusi na inatoka kwa maji. Hii ni aina ya kilimo ambapo mimea humea bila kutumia mchanga bali hutumia maji yenye virutubisho. Hali hii ya kulima huitwa hydroponic .

Mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yakiwa yamening'inizwa kwenye chuma na kamba za njano. Mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya njema. Chini yake eneo linaonekana kumwagwa kokoto. Hali hii inaashiria mifumo ya kupanda ya aina ya haidroponiki.

Mimea aina ya mboga inaonekana imepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Hali hii inaonyesha kupanda mimea bila kutumia mchanga. Mimea hii hukuwa kwa virutubisho vilivyo majini na hii ni aina ya kilimo ya haidroponiki. Mimea inaonekana imepandwa ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa.

Mimea mingi imepandwa kwa mabomba makubwa ya plastiki yaliyopangwa kwa mstari; mimea ya kijani kibichi iliyong'aa na inaonekana kuwa yenye afya njema. Mabomba hayo yamewekelewa kwenye stendi za mbao. Hali hii inaashiria ukuzaji wa mimea kwa njia ya haidroponiki ambayo mmea humea kutumia maji yaliyo na virutubisho bila kutumia mchanga.

Mimea aina ya mboga imepanda kwenye besheni iliyoshikiliwa na meza ya mbao. Upande wa mbele, kuna bomba la maji linaloingia ndani ya besheni likitoka kwa tanki iliyo chini yake. Hali hii inaashiria ukulima wa aina ya hydroponic ambapo mimea kutumia virutubisho vilivyo majini. Mbele yake kunaonekana kuwa na miti mingi ya kijani na chini eneo linaonekana kuzungukwa na nyasi.

Mimea mingi imepandwa kwenye mabomba ya plastiki ya rangi ya kijivu, mimea hii ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya njema. Hali ya ukulima ni aina ya haidroponiki ambapo mimea humea bila kutumia mchanga, bali hutumia virutubisho vilivyo majini. Eneo hili limezungukwa na mimea mingi na kuna miti mirefu ya kijani.

Ng'ombe wako katika laini kwenye zizi la ng'ombe ambalo limetengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hao wametoa vichwa nje wakiona kulishwa kwa chakula iliyo mbele yao, wana rangi tofauti kama vile nyeupe nyeusi na hudhurungi, hali hii inaashiria ukulima wa viwandani.

Shamba kubwa ya mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa ni majani chai imeenda mbali. Shamba linaonekana kuwa na njia katikati ikionekana kwanza watu kupita wanapochuna. Eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache huku jua ikiwa imeng'aa.

Kuku wengi wako ndani ya jengo. Kuku ni wa rangi ya hudhurungi kukiwa wengine weupe. Katikati wamewekewa ndoo za chakula na za maji. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na kreti za mbao ambazo zina chakula. Kuku hao wanaonekana kufugwa kwa kilimo cha kibiashara.

Ng'ombe wengi wamewekwa ndani ya banda kubwa la kisasa. Banda hili limejengwa kwa mbao na chuma. Lina nafasi ya kutosha na taa za juu kwa ajili ya mwangaza. Ng'ombe wamepangwa kwa mistari katika mabanda yao maalum, hali inayoonyesha kuwa huu ni ufugaji wa kisasa wa maziwa ama nyama. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yanayothibitiwa vizuri.

Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau vinaonekana vimemwagwa chini sakafuni. Mkono wa mtu unaonekana ukuchagua vitunguu huku ukipanga vitunguu vingine ndani ya kreti ya samawati. Hali hii inaonyesha ukulima wa kibiashara.

Mtu amesimama ndani ya chumba cha kilimo. Mtu huyu ametabasamu na amevaa kofia nyeusi akiwa amevaa nguo za kazi ya samawati iliyozeeka. Mkono wake wa kulia umeshikilia mti wa kijani kibichi. Eneo hili limezungukwa na miti ya mbao na paa ya nyumba hii inaonekana kuwa ya samawati. Mimea inaonekana kuwa yenye afya njema. Hali hii inaashiria ukulima wa viwandani.

Trekta kubwa ya rangi ya kijani inalima shamba, upande wa kushoto wa trekta hiyo mtu amesimama akiangalia kazi inavyoendelea, upande wakushoto kabisa tunaona trekta ingine ambayo imesimama, uwanja unaonekana umezungukwa na nyasi zilizofupi, upande wakulia mbele kabisa kuna miti mingi, anga ni samawati na mawingu meupe machache.

Nyumba refu na pana za kilimo zimefunikwa kwa hema ya rangi nyeupe. Mbele yake kuna chuma zilizopangwa kwa mstari kuna shamba ambalo limepanda mimea kwa njia ya mstari huku kukiwa na vichaka na miti. Eneo hili limezungukwa na uzio wa waya ambao una nguzo za mbao. Mbele ya jumba hizi kuna milima zenye miti ya kijani. Anga inaonekana kuwa na mawingu ya kijivu.

Majumba mengi ya kilimo yamepangwa kwa mstari. Mbele ya majumba hayo, kuna mimea midogo ambayo yamepandwa na yanaonekana kuwa ya afya njema na ni ya kijani kibichi. Mbele ya mimea hiyo kuna uzio wa ukuta, na kuna eneo tambarare ambapo mbele yake kuna miti mingi na vichaka. Nyuma ya majumba hiyo, tunaona miti mingi mirefu, na tunaona kiongezaji nguvu cha mtandao.

Jengo kubwa ambalo lina nguzo za ambalo limeshikilia dari za mbao. Dari inaonekana kuwa na mataa mengi ambayo yanatoa mwangaza wa kutosha. Ndana ya juma kunaonekana kuwa na kuku wengi wa rangi nyeupe. Katikati kunaonekana kuwa na vifaa vya kulishia kuku hawa. Hali inaashiria kilimo cha biashara.

Shambani mimea imepandwa kwa njia ya mstari huku katikati kukiwa na mifereji. Kando ya mimea kuna mabomba meusi ya plastiki yanayopita chini ardhini, yakiashiria mifumo ya umwagiliaji. Mbele kuna bomba kubwa ambalo linashikanisha mabomba yanayoingia shambani na kuna mimea mingine aina ya kabeji, ambayo yana bomba ya samawata ikipita kando yake. Mbele kuna mimea mingine.

Shamba linaonekana kuwa na majani na matawi mengi amabayo iliokauka juu yake yakionekana kutumika kama mbolea juu ya shamba kuna pomba nyeusi na maji na plastiki ambalo linapita na maji yanaonekana yakimwakika kwa matone ikiashiria mfumo wa umwagiliaji.

Mabomba mawili makubwa yamepita chini ardhini kwenye mfereji katika eneo lenye mcanha mwekundu. Mabomba mengine meusi madogo yanatoka kwenye mabomba hayo yakielekea kwenye shambani. Hali hii inaashiria mifumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa, lina mimea ambayo imepandwa kwa njia ya mistari huku ikiacha nafasi ya kutembea katikati. Upande wa kushoto, mimea inaoneka kuwa na njaa na inang'aa kutokana na miale ya jua huku upande wa kulia mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana yenye afya. Katikati ya shamba, kuna vinyunyuzi vyenye vinamwaga maji mengi pande zote za shamba. Mbele ya shamba kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Shamba lenye mchanga wa hudhurungi linaonekana likitayarishwa kwa kupandwa. Shamba lina mifereji inayopita katikati na mifereji iyo imejazwa maji. Mbele ya shamba kuna mfereji mkubwa wenye maji mengi na kuna mabomba ya plastiki yanayotoka kwa mfereji huo ukiingiza maji kwenye mifereji iliyo shambani. Mbele ya shamba kuna watu wanaoonekana na kuna miti mingi ya kijani. Hali inaonyesha mifumo ya umwagiliaji.

Shambani. mimea imepandwa kwa njia ya mistari inaonekana kumea vizuri ni ya kijana kibichi yanaonekana enye afya katika ya mimea kuna pomba la maji linapita jini aridhini huku likiwa limeshikanishwa na kinyanyusi. Inyanyusi inamwaga maji shambani hali io ikiashiria mfumo wa umwagiliaji.

Shambani, mimea imepandwa Kwa njia ya mistari. Mimea ni midogo na ni ya rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa na afya njema. Kando ya mimea kuna mabomba ya plastiki meusi ambayo imepita chini ardhini. Hali hii inaashiria mifumo ya umwangiliaji. Upande wa kushoto kuna mimea mingine mikubwa ya kijani. Yanaonekana kuwa yanaendelea kukua vyema.

Tunaliona shamba ambalo mimea imepandwa kwa mistari. Mimea inaonekana kuwa ya kijani na ni yenye afya nzuri. Katikati ya mimea, tunaona mifereji ikipita, ambayo inaonekana kujaa maji. Mbele, tunaona bomba la maji ambalo limelala chini ardhini, ikiashiria kuwa ni umwagiliaji wa maji . Mbele, tunaona eneo limezungukwa na miti mirefu.

Shamba lina mchanga mwekundu na limepandwa vitu vingi kwa njia ya msitari. Kando ya mimea hiyo, mabomba meusi ya plastiki yamelazwa chini ardhini. Mbele ya shamba kuna bomba kubwa la samawati ambalo linaonekana kuunganishwa na mabomba hayo mengine. Eneo hili limezungukwa na miti na majani ya kijani kibichi na kuna kivuli ya mtu inayoangaa shambani. Hali hii inaashiria mifumo wa umwagiliaji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji mashamba kwa kutumia mashine ya kunyunyuzia maji. Mashine hiyo imewekwa kwenye magurudumu na inasambaza maji kwa mistari ya mimea iliyopandwa shambani. Mazingira yanavyoonekana yanaonyesha eneo la kilimo lililowazi na teknolojia hutumika kuongeza uzalishaji katika maeneo yenye ukame ama mvua zisizotabirika.

Shamba linaonekana kua na mistari ya michanga iliyogawanyishwa na mifereji ya maji. Mifereji ya maji inaonekana kua inamwaga maji yamejaa, shamba inaonekana kua imepaliliwa ikiwa tayari kupandwa. Mbele ya shamba kunaonekana kua na mabomba ya plastiki meusi ambayo yanatoa maji kwa mfereji mkubwa yakiingiza kwa shamba. Hali inaashiria mifumo ya umwagiliaji.

Shamba linaonekana kupandwa mimea kwa njia ya mistari. Katikati ya mimea, kuna mistari ya mifereji ambayo inaonekana imejaa maji. Mbele ya shamba, kunaonekana kuwa na mfereji ambao umejaa maji, na kuna mabomba meusi ambayo yanatoa maji kwa mfereji, yakiingiza kwenye mifereji iliyoko shambani. Hali hii inaonyesha mifumo ya umwagiliaji, na mimea inaonekana kumea vizuri na yenye afya njema.

Shamba yenye mimea ya kijani kibichi. Mimea inaonekana kumea vyema na inaonekana yenye afya. Katikati ya mimea kunaonekana kuwa na mifereji ambayo inapita katikati. Mifereji hiii inaonekana kuwa imejaa maji na yanapokea maji kutoka kwa bomba kubwa nyeupe ambalo lina mwaga maji ndani. Hali hii inaashiria umwagiliaji wa maji shambani. Mbele tunaona eneo lenye miti mingi.

Shamba lina mchanga wa rangi nyekundu huku mimea imepandwa kwa njia ya mstari. Katikati ya shamba kuna mfereji uliochimbwa na kuna bomba la maji linalopita katika mfereji hilo. Bomba la maji linaonekana kuunganishwa na vinyunyizio. Vinyunyiziovinaonekana vikirusha maji kwa mbali ikionyesha hali ya maji shambani.

Shamba lenye mchanga mwekundu linaonekana kuwa tayari kwa kupandwa. Shamba hili lina mabomba ya plastiki meusi yanayopita chini ya mbinu huku upande wa kulia kukiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kukomaa. Hali hii inaashiria mifumo ya umwagiliaji. Eneo limezungukwa na miti mirefu na mimea ya kijani kibichi.

Mimea inaonekana imepandwa shambani kwa njia ya mstari. Kando ya mimea kunaonekana kuwa na bomba la plastiki na maji ambalo limepita chini ardhini. Mimea hii inaonekana kuwa yenye afya njema. Hali hii inaashiria mifumo ya umwagiliaji wa maji shambani.

Hapa mimea imepandwa kwa njia ya mistari. Kando ya mimea kuna bomba la plastiki nyeusi ambalo limepita chini ardhini. Hali hii inaashiria mifumo ya umwagiliaji wa maji kwa matone. Ardhi kando ya mimea inaonekana kuwa na unyevunyevu kuashiria kuwa maji inamwagika.

Shamba kubwa limechimbwa mifereji kati kati mbele ya shamba kuna bomba kubwa la plastiki ambalo limepita chini ardhini, bomba hilo lina mimina maji katika mifereji inayopita shambani mbele kabisa kunaonekana kuwa na vichaka na mimea ya kijani kibichi. Hali hii inaonyesha mifumo wa umwagiliaji.

Shamba lenye mchanga mwekundu limepandwa mimea kwa njia ya mistari. Katikati ya mimea, kuna mifereji. Huku chini ya mimea kukiwa na mabomba ya plastiki meusi ya maji yanayopita ardhini. Mbele ya shamba, kunaonekana kuwa na miti mingi ya kijani. Mimea iliyoko shambani ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya nzuri. Hali inaashiria mfumo wa umwagiliaji.

Mimea imepandwa kwa njia ya mstari, kwenye shamba kubwa, kando ya mimea kuna mabomba meusi ya plastiki yanayopita chini ardhini yakiashiria mifumo ya umwagiliaji. Ndani ya shamba kuna watu watatu wamesimama, na mbele kuna vichaka na miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba limepandwa mimea kwenye njia ya mistari, kando ya mimea kuna mabomba meusi ya plastiki yanayopita chini ardhini ikiashiria kua mifumo ya umwagiliaji wa maji. Mimea inaonekana kua ni michanga na shamba limezungukwa na uzio mweupe. Mbele ya shamba kuna milima milima na kuna eneo lenye miti mingi ya kijani.

Shamba imepandwa mimea kwa njia ya mistari. Katikati ya mimea kuna mifereji ya maji ambayo imejazwa. Mimea inaonekana kuwa ya kijani kibichi na inaonekana kuwa yenye afya. Mbele ya shamba, kuna mfereji mkubwa ambao umejaa maji na mabomba ya maji yanaonekana yakitoka kwenye mfereji huo yakiingia kwenye mifereji iliyo shambani. Hali hii inaonyesha mifumo ya umwagiliaji.

Mimea imepandwa shambani kwa njia ya mistari. Kando ya mimea kunaonekana kuwa na mabomba ya plastiki ambayo yamepita chini ardhini. Mbele kunaonekana kuwa na bomba ambalo linapea mabomba mengine yote maji. Hali hii inaashiria mifumo ya umwagiliaji wa maji. Shamba linaonekana kuwa na mimea mingi ambayo yanaonekana ni ya kijana na yenye afya nzuri.

Mimea michanga inakua shambani na imepandwa kwa njia ya mistari. Kando ya mimea kuna mabomba meusi ya plastiki yanaopita chini ya vini. Mbele ya shamba, kuna mfereji mkubwa na una maji na kunaonekana kuwa na bomba kubwa la maji ambalo limeshikanisha mabomba yanayoingia shambani. Mabomba yameshikanishwa na vinyunyuzi na vinamwagia shamba maji. Hali hii inaashiria mifumo ya umwagiliaji.